Hao ni wachezaji ambao ni viwete, wanacheza kandanda kutumia vile vitu ambavyo vinawasaidia kutembea, na wanaweza kukimbia kwa aste aste ili kucheza na mpira ule.

Hapa inaonekana kuwa shuleni kwa vile naona mlingoti ambayo inatumika kubebea juu bendera na kupeperusha. Vile vile naona nyasi iliyo lainiwa vizuri sana kama zile za shule.

Hili ni ubao ambao tunaweza kuambiwa jinsi ambavyo tunafaa kuzingatia mazingira yetu, na kutokata mti kiholela holela kwani, mti huwa na faida nyingi sana na huweza kutuwezesha kuwa na vitu nyingi sana maishani.

Hili ni kitabu cha watoto wa chekechea. Inawafunza kuhusu mazingira yao pamoja na afya yao. Inawaambia jinsi ambavyo wanafaa kukiri maisha yao na kuangalia maisha yao kwa sasa.

Hii ni shule ya chekechea, wanafunzi wamewekewa majina ya wiki kwa mlango ili kuwawezesha kukumbuka, majina yale ni kama Sunday, Monday, Tuesday na kadhalika.

Huu ni mlango wa labu . Linaweza kutumika kwenye somo la Chemistry vilevile ya Biolojia, limepakwa rangi nyeupe na vilevile mlango ule ni wa mbao.

Hiki ni kitabu cha wanafunzi shuleni. Kimeandikwa vitu mbalimbali kama vile gari hili linaitwa lori. Lori limebeba mchanga. Mchanga uliobebwa ni mzito. Hata hivyo, hili ni gari la moshi. Gari la moshi linapita kwenye reli. Gari la moshi lina ma mabehewa mengi.

Huyu ni kiwete kutoka nchini Kenya, yuko kwenye mbio za safari kilomita ishirini na mbili, anashindana na vilevile watu kutoka nchi zingine na anaonekana kuwa wa badii sana.

Hawa ni wanariadha mbali mbali. Wanakimbia mmoja wao akiitwa Samuel Mushai na mwingine Jean Kipchumba. Siku yao ya kuzaliwa ni Desemba tarehe ishirini na sita mwaka wa elfu moja mia tisa themanini na tisa.

Hili ni mlango jekundu. Linatumika kwenda mahali mbali mbali kama vile darasa la Grade 6c , na mwalimu anayeongoza darasa lile ni Mr. Imoli ,vilevile tunaona nyasi pia kwenye mlango ule.

Hapa ni labu ya kompyuta, tunaweza kuona tarakilishi mbalimbali pamoja na keyboard zao. Zinatumika kwa njia tofauti tofauti, vilevile kuna viti pia pale za kuketi, unapotaka kutumia tarakilishi.

Hawa ni wakimbizi wawili, msichana na mvulana. Msichana yule anaitwa Koech ,wameshinda. Wanatoka nchini Kenya. Siku yao ya kuzaliwa hatujaambiwa ila tumebiwa ni wakimbizi wa Para-athletics.

Hawa ni wakimbizi tofauti tofauti wakiwa wamefurahi sana kwa ajili mmoja wao ameweza kushinda na kuibuka mshindi, ni wakimbizi mbalimbali kama vile Kimani, B11, Nisani na kadhalika.

Hii ni nyumba la ghorofa. Lina milango mitatu. Ina ghorofa mbili na inang'aa sana. Vilevile tunaona nyasi pale karibu na ghorofa lile.